Hapa ndipo tunasemanga ni siku ya soko ,yaani ni mahali ya kuuza nguo bei nafuu , watu wanakuja kuchukua nguo zenye walikua wanataka ,yaani wanasemanga mambo si mawili ili wapate nguo.

Kwa hayo machache, kama uko na pesa, yaani, huskii kutegemea watu wengine ili ipatiwe kwa mfuko yako kenye ulikuwa unahitaji. Bora uko na hizo tu furaha. Yaani, wanasemaga furahi kila mtu ni hizo.

Hapo ndipo tunasema ni mahali ya kutengeneza mayai na mahali ingine kutengeneza keki ili vitu zote za maziwa zinatengenezwa hapo wengine wanasema wanatengenezanga kila kitu.

Hapa ndipo naona milk shop . Yaani ni mahali ya kuuza maziwa. Iwe yakuwe freshi ama ikuwe ya normal , yaani maziwa ya aina yoyote ndiyo wanauza.

Yaani kama hiyo tunasemanga siku ya soko yaani watu ni wengi watu wanouza vitu ni wengi watu wananunua ni wengi pia yaani hapo tunasemanga siku ya soko.

Kwa hayo machache tunaweza sema hapo ni sokoni, yaani watu ni wengi, wengine wananunua kitu wengine wanatembea ili wapate kitu mzuri yenye wanatafuta.

Hapo vile tunaona ni dukani. Anauza vitu mingi tofauti tofauti. Tukiangalia kidogo naona maji, naona mpira ,naona joisi naona soda na vitu vingine vinavyopatikana kiwandani.

Kwa hayo machache, hapo ni soko la kuuza mboga ila watu wako wengi yaani wanauza vizuri wapate profit .

Hapo ndipo ni dukani, ninaona watu wanasimama mbele dukani ili wanauza vitu vinavyosaidia ama vitu vinavyokula, kwa hayo machache mwenye anauza atapata faida zake.

Magari na watu ni wengi sana ili naeza sema hapo kuna sherehe au hapo kuna meeting fulani ili watu wamekuja kusikiliza ambacho wanasema kwa hiyo meeting .

Hapo tunaweza sema ni mahali ya kununua magari yaani naona magari ziko ready hadi yakawekewa namba pleti ili mtu akitaka kuchukua anakuja naye analipa pesa yake hadi anachukua yenye alikuwa anataka.

Huu naona pesa, yaani kila mtu awe mdogo au wakubwa anafikiria vile anapata pesa na wengi wao wanashindwa njia ya kupata hiyo, sasa hiyo ni furaha ya kila mtu.

Hapo ni sokoni, naona watu wengi wanazurura. Watu wengine wananunua vitu. Watu wengine wao wanauza vitu ili watu wapate faida kutokana na watu wengine.

Nasemaga furaha ya mtu ni pesa. Yaani kama ukonazo hizi watu wanakuheshimu ata kama wewe ni mdogo sana, yaani wanaona ukonazo.

Ni mboga, naona viazi ziko hapo nyingi sana, na viazi inakusaidia kupika chakula kila aina, ikiwa unataka kupika chakula vyenye vinavyotakikana inakusaidia sana.

Kwa hayo machache ndizi ziko mingi hapo ili tunasemanaga ziko na potassium yaani inasaidia kupunguza shinikizo la damu na kuimarisha afya ya mwili.

Kwa hayo machache, naona gari. Uzuri wa gari si muonekano tu bali pia uimara wake barabarani ili watu waenjoi na magari zao.

Hiyo ni pesa inafurahisha mtu mkubwa au mdogo, yaani mtu akipata hiyo anatetemeka yani furaha zinakuwa nyingi sana.

Leo wanasemanga furaha ni furaha, iyo wanamanisha ukiwa na pesa uko na furaha, ya ni ata watu wanakuheshimu vile hawajakueshimu baadaye.

Unapokuwa na pesa, hauhitaji kutegemewa na watu wengine. Unafanya maumizi yako, bila wasiwasi ya fedha.

Soko ya mboga. Yaani mtu akitaka kuchukua vitu mingi, anakuja soko hilo ili apate kenye alikuwa anataka amalize mara moja.

Ndani tunasemaga kila gari ikona uzuri wake. Uzuri wa gari unaeza kueleweka kwa njia mbalimbali kulingana na muktadha.

Hayo machache, hapo ndipo vile naona ni soko la kuuza mboga, yaani mboga ni mingi sana. Mtu yeyote akihitaji sana haezi kosa hapa akija, yaani watu wako ready kuuza vitu mingi.

Kwa hayo machache naona hapo watu wawili na gari yaaani mmoja wao ni mwenye wa gari mwingine anawekea petroli ili gari yake aende mahali anataka kwenda.

Mtu unaona anatoka nyumba yake saa moja asubuhi hadi anarudi saa moja jioni, ili anatafuta pesa anunulie watoto chakula au vitu vingine vinahitaji.

Kwa haya mama ako sokoni yaani anauza mpunga, pilipili hoho, kitunguu viazu na vitu zingine ili apate faida zake kulinganana watu wengine.

Kwa hayo machache naona gari imesimama, na mtu ako ndani mwingine ako nje. Na kitunguu mingi wameweka hapo nje na zingine ziko hapo ndani bado hawajashukisha.

Hapo vile naona KRA ni shirika la serikali ya Kenya linalohusika na kukusanya ushuru la kundi kutoka kwa wananchi na makampuni.

Kwa hayo machache vile naona mwanaume na mwanamke. Hii mwanamke anapatia mwanaume ufunguo wa gari hili anasaidia aende kazi mapema asichelewe.

Pesa, waswahili wanasemanga furaha ni furaha wanaamaanisha mtu akipata pesa anajenga nyumba, ananunua gari anafanya kenye yeye anataka.

Hapa tunaitanga YUSTINA MILK.Yani ni mahali ya kutengeneza maziwa. Ukitaka maziwa freshi yani unaeza te, belea tu hapo ingawa wanakusaidi maziwa zingine ziko freshi .

Ndipo vile naona hapo ni biashara, iwe dukani ama biashara zingine za kuuza mboga, zote ziko hapo. Tukianza hapo dukani naona vitu mingi ndani ya friji, hapo pia nikiona kuna viazi vya kuuza hapo nje.

Hii ni duka nimejua mfereji iko ndani na sawa natumia na vitu zingine ziko ndani.

Hapo ndipo vile naona ni biashara. Yaani ni mahali ya kuuza vitu vya mingi kama sukari, mchele na vitu vingine vinavyotakikana kuuza.

Naona Mt. Kenya milk deport , ili waatu wawili wananunua kitu, mmoja anatembea ingine anakaa. Hizi anatuonyesha kama ni kampuni kubwa.

Hapo ndipo ni sokoni, naona mtu anachoma mayai ili watu wakule wasikie vizuri. Hapo nyuma naona magari na mahali ya kuuza nguo vizuri.

Hapo ni biashara yaani mtu anauza vitu na wengine wanakuja kuuza vile alikua anauuza yaani watu wanjisaidiana ili mwingine apate vitu vya kukula.

Pahali chache, kama uko na pesa hutegemei na watu wengine ili unafanya wasemako unafanya kitu vile ulikua unataka kutumia yaani pesa zinasaidia mtu ya maisha yake.

Hapo ndipo naona soko ya kuuza mboga ili watu wauze mboga. Kwa hayo machache naona watu ni wengi yaani wanataka kuuza hizi mboga.

Hii ni shirika la serikali ya Kenya inayohusika na kukusanya ushuru na kodi kutoka kwa wananchi na makampuni tunavyoona.

Hapo vile naona ni mahali unaeza pata maziwa, hii maziwa ni ya freshi ikiwa wanataka maziwa yenye hayajaharibika ama maziwa yote hayajakuwa shida yoyote unaeza pata.

Furaha ya mtu ni pesa yaani kama uko na pesa huhitaji kutegemea na watu wengine. Unafanya maamuzi yako bila wasiwasi na fedha wake.

Yaani furaha ya kila mtu ni pesa. Yani mtu akipata pesa anaweza jenga nyumba, nunua gari anaeza fanya kenye yeye alikuwa anataka afanyiwe.

Hapo ni biashara. Naona mmoja anakaa nje, anakaa kama haina kitu yoyote. Ingine anakaa na dirisha yaani anangojea watu wanunue vitu ili apate faida.

Hapo ndipo ni soko ya kuuza mboga ili watu ziko nyingi kuuza hizo vitu. Vile naona hapo ni yaana huwezi kosa kitu yote unapata kila kitu.

Kuna pesa na hufai kutegemea wengine ambapo watu wanakuambia siku izi umepotea.

Soko la kuuza mtumba, naona nyanya, tikitiki maji, ndizi na vitu vingine vya hapo unaeza pata kila kitu.

Ndizi huimarisha afya ya moyo. Zingine zinasemanga zina potassium inayosaidia kupanguza shinikizo la damu na kuimarisha afya saa zingine.

Ni sokoni, yenye mahali ya kuuza nguo, ukitaka kuchukua nguo yenye unataka unaweza chagua bila malipo.

Kwa hayo machache, hapo ndipo naona viazi, karoti, pilipilihoho ili watengeneze chakula ikuwe mzuri.

Ukiwa na gari huna tatizo lolote, yaani huombi mtu kusaidia. Uzuri wa gari unaweza kueleweka kwa njia mbali mbali kulingana na muktadha.

Hayo chache hapanaona tomato. Ndimu, kiti munguvu ka noti pilipili ili chakula Yakuye vizuri.

Wachache, soko ya mboga, yaani naona wamama wanauza mboga ili wapate faida zao wawapikie watoto wao.

Kwa hayo machache leo ni siku ya nyanya kuimarisha mwili zina nguvu na virutubisho vinavyosaidia mwili kupambana na magonjwa zingine.

Pesa ni pesa. Yaani kama ukonazo izi watu wanakuheshimu sana. Yaani wanasemanga sikuizi umepotea lakini kama una ya wizi wanasemanga yaani ata kama uko ama hauyuko, hakuna mtu ambaye anakuhitaji. Hiyo ni heshima inateta. pesa.

Hapo ndipo ni mahali ya kuuza viatu, karibu viatu vya fahari. Tunauza viatu kisasa kwa bei nafuu, vya wanawake, wanaume na watoto. Tuko hapo Madina Mall, mawasiliano namba ya Safaricom.

Hapo ndipo ndio hali ya kuuza nguo, ili upate nguo yenye ulikuwa unataka ama ulikuwa unatafuta, hizo ni mazuri ukiiona kwa juu juu.

Saluni yaani ni mahali ya kutengeneza nywele wasichana wanaendanga kila mara wakitaka kutengeneza nywele zao ili wapate vyema.

Huu ni dukani la kuuza vitu za kukula ama vitu vya kupika chakula. Yaani watu wanafurahi kupata hizi maduka.

Kulima ni shughuli ya kulima ardhi kupanda mimea na kufuka wanyama kwa ajili ya chakula, biashara au matumizi mengi ya binadamu.

Hii duka naona ni duka la kuuza proteini yaani kuna mayai na maziwa. Protein ni aina ya kuritupisha umuhimu wa mwili inayojenga na kurekebisha seli.

Hapo ndipo vile naona ni biashara. Ni mahali ya kuuza vitu mingi ili naona maji, friji ziko ndani na kitu ya kukunywa, naona pia mahali ya kueka pesa pia naona.

Hapo ni dukani ili unapata chenye ulikuwa unataka. Kama ungekuwa na soda, maji na chakula ziko zote.

Furaha ni furaha, ila kama huna furaha tafuta pesa upate furaha njema. Yaani hizi watu wanasemanga ukipata watu wote wanakuheshimu wanakuambia siku hizi umepotea.

Hizo sinaitwanga Mt Kenya Milk Depot , yaani ni pahali unaweza pata maziwa mazuri mazuri ili watu wapate kwa bei nafuu.

Hapo nipo naona dukani, naona wameweka mfuko ya kununua ya kuweka chakula, ile ingine wameweka besheni.

Hapo dipo vile naona, hapo ni sokoni ili mtu ananunua vitu vya kukula chakula, ingine anausia hiyo vitu ya kukula.

Gari ni tofauti katika number plate mwenye Ni KBT,KDK ,KDG uzuri wa gari ni mwonekano tu bali pia uimara wake barabarani.

Kwa hayo machache, hapo ndipo vile naona ni biashara, yaani ni duka la kuuza vitu mingi, vinavyotakikana. Hapo vile tunasemanga, watu wana biashara ni mzuri sana.

Hapo ndipo ni duka la kuuza maziwa, yaani mama ako ready kuuza maziwa ya aina tofauti vile naona hapo, yaani ukitaka nzuri yote iko freshi.

Hapo ndipo unaona viatu. Hizo ni tofauti ile ya kuipii kama colour .Hizo ni mzuri sana kulingana na mtu yeyote.

Kwa hayo machache, kama uko na pesa, hauhitaji kutegemea watu wengine, unafanya maumizi yako bila wasiwasi wa kifedha, ili watu wakuone kama wewe uko na pesa.

Yaani hapo vile naona ni kijana amevaa suti na ako na gari ingine kali sana, yaani anafurahi sana kuona gari zake kama hiyo yaani gari tukisema kweli gari hiyo ni ya juu sana.

Hapo tena ni pesa, yaani nikisema hilo jina, jua ni furaha, furaha ndipo, yaani jua ndogo au kubwa yaani furaha zake zitakuwa nyingi.

Naona dukani yaani biashara, mtu anauza vitu mingi hapo ndani ya dukani ili ambavyo watu wanunue hadi ako na mahali ya kuweka pesa kutolea ama kuwekea.

Ndipo vile naona gari ziko nyingi na watu ziko nyingi, ila hapa kuna mkutano yenye wanakuja watu wengi ili watu waskie vizuri kenye wanawaambiwa.

Hapo vile naona ni duka ya kuuza hizi vitu za wasichana, zile zinazovaanga. Hapo inapo unataka, yaani unaweza chukua yoyote ya kukusaidia.

Pengine tunaweza sema, hili ni duka ili wakuje watu wauze chakula cha kukula ndipo waende na zao.

Hapo ni dukani, yaani wanatafuta faida ili alipe ushuru na ile malipo ya nyumba .

Vile na ona hapo ni gari inabeba gari zingine hizo ni kampuni zinanua gari yaani wakinunua wanapelekea mwenye ananua hiyo gari zake.

Hapo ndipo vile tunaona ni mahali pa kuuza nyama, ili nyama zinakuwanga freshi, ikiwa unataka nyama tofauti unaeza pata kwa hakika ili utembelee uchukue tu.

Hapo ndipo ni dukani, vile naona kuna tende, kuna sima na juisi, ili watu wauze wapate faida.

Kwa hayo machache hapo ni dukani, yaani mstaafu anasemaga mpesa naona mahali ya kuweka pesa na vitu zingine kununua ziko ndani ya dukani.

Hapo ni soko ya kuuza mboga, yaani naona ndizi, tomato, carrot, cabbage sukuma, pilipili hoho yaani watu wanauza vitu mingi hapa.

Tikiti maji Lina maji mingi zaidi ya ninety percent hivyo husaidia kupoza mwili na kuzuia upungufu wa maji mwilini.

Ndipo naona magari, hizo magari number plates zao ni different so inatumanisha kama bei Yao ni different, quality yao ni different .

Hapo ndipo ni soko la kuuza mboga, yaani watu ni wengi sana. Watu wanakuja kuuza kuchukua vitu vya hitaji ili watu wa mboga wapate faida zao.

Hapo ndipo, vile unaona ni soko la kuuza mboga. Mvua ilinyesha sana hadi watu wana wasiwasi, wanasema hakuna mahali pa kuuza mboga. Wengine wanapata haki, wengine hawapati mali ya kuuza.

Hapo ndipo vile naona ni mguu za gari ili zinaoshewa zitoke chafu kwa hayo kama miguu yatakua freshi gari zinaenda haraka hivyo gari akuwe nadhifu.

Hizo ni pesa, yaani kama ni mdogo na kama ni mkubwa, bora tu uko nazo yaani watu wanakuheshimu. Wanakuambia siku hizi umepotea.

Kwa hayo machache naona pesa hapo ni nyingi sana ili mtu anafurahi sana akiona mara moja hiyo angalau angepata angenunua gari ama angejenga nyumba mpya.

Yani hapo ni mahali ya kuuza tu mboga ili watu wakitaka wanakuja. Watachukua na bei nafuu yani hapo hauwezi kukosa yoyote inayotaka.

Hilo ni gari inakusaidia vitu mingi sana kama wewe uko na hizi mambo yako itakua rahisi

Hayo ni pesa, yaani mtu furaha zake zitakua hizo. Kama uko na hiyo wote wanakusema siku hizi sijakuona, unakaa fiti kwa ajiri ya hiyo pesa.

Kwa hayo machache naona mtu anauza kitungu, ndizi, pinapple, apple na zingine ambazo ukikula zinakusaidia kwa mwili.

Kwa hayo machache naona mahali ya kuuza mayai ili watu wapate nyenye walikuwa wanataka yaani hizi inasaidia mtu kwa nguvu.

Hapo vile naona ni biashara na kwa friji wameweka soda juisi. Naona mtu mwingine pia anaenda kununua vitu vya kukula.

Hii ni soko ya kuuza mboga, ili mtu akiitaji vitu mingi akuje aje apate vyake.